Watu watatu wameketi jukwaani kwenye viti vya madoa. Wamevaa mavazi rasmi ya mbele yao kuna meza ndogo. Kuna maandishi nyuma yanayoonyesha neno courts . Inaonekana ni mkutano wa hafla au kisheria mahakamani. vile tunao.

Mwanamke aliyevalia rangi za bendera ya Kenya anaonekana akishangilia kwa nguvu akiwa kwenye uwanja uliojaa watu. Anaonekana mwenye furaha na uchangamfu mkubwa akionyesha uzalendo na moyo wa kusherehekea tukio la kitaifa au mchezo.

Tunaona watu wakiwa ndani ya jengo la huduma, kwa wateja, labda ni kituo cha huduma ya serikali, ama Huduma Centre , watu wameketi kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa huku wengine wakizungumza na maafisa walioko kwenye counter mbalimbali, mazingira ni safi, huku yamepambwa kwa rangi za kitaifa.

Watu wengi wamekusanyika chini ya hema wakihudumiwa na maafisa mbalimbali inaonekana ni huduma ya serikali au tukio la jamii ambapo wananchi wanapata usaidizi kama usajili ama mashaauri ya huduma muhimu.

Wanaume wawili wanaonekana wakitembea kwa furaha uku wakitabasamu, wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya suti. Wanaandamana na maafisa ya usalama na viongozi wengine. Hali inayodokezwa kuwa ni hafla rasmi ya kiserikali au kisiasa.

Katika picha hii, tunaona tukio rasmi la kuapishwa kwa kiongozi. Mwanaume anasimama mbele ya hadhira kubwa akiwa ameweka mkono juu ya Bibilia inayoshikiliwa na mwanaume pembeni. Nyuma yao kuna maafisa ya serikali, wanajeshi, bendera ya kimataifa kuonyesha umuhimu wa tukio hilo la kitaifa.

Wachezaji wa timu wa kandanda wamesimama pamoja uwanjani, wakisherehekea au kushukuru mashabiki wao waliowako jukwaani. Jezi jao ni za manjano na nyeusi. Ni baadhi yao wamevalia mavazi ya walinda mlango. Mashabiki wao wamevaa rangi sawa na wanapunga mikono kwa furaha.

Ofisi watu mbalimbali walioketi kwenye dawati la huduma kwa wateja. Wengine wamesimama wakiwasiliana. Karibu kuna daftari na kalamu ikionyesha shughuli za mawasiliano au usajili zinazoendelea. Mazingira ni ya kazi ya wakutaalam.

Kundi la watu wamesimama ndani ya kituo cha huduma centre wakiendelea na mawasiliano ya kikazi, mmoja wao anaonekana akizungumza mbele ya wenzake, labda akitoa maelezo au mfunzo kuhusu huduma bora kwa wateja.

Mashabiki wa timu ya Bandari FC wakiwa uwanjani .Wamevalia mavazi ya rangi ya buluu na kushikilia pango pamoja na bendera. Wanaonekana kuwa na furaha kubwa wakishangilia kwa sauti na mikono juu wakionyesha ushikamano na mapenzi ya timu yao.

Kiongozi mmoja anapokea hati rasmi kutoka kwa jaji aliyevalia mavazi ya makama . Tukio hili linaonekana kuwa ni la historia inalo washiria mchakato wa kikatiba au kitaifa .unayohusisa mamlaka ya juu na nchi na athara ya makama.

Huduma inaonyesha wahudumu wakiwa ndani ya ofisi ya Huduma Kenya. Wanawake na wanaume wamevaa sare ya kazi na barakoa. Wanaketi kwenye dawati wakiwa na kompyuta mbele yao. Wanaonekana wakihudumia wananchi na wakifanya kazi ya ofisini. Ni sehemu ya utoaji wa huduma kiserikali na wananchi.

Kundi kubwa la watu waliovaa sare za blue wakiwa wameketi ukumbini na wakionyesha furaha kwa kuinua mkono juu. Inaonekana ni tukio rasmi au mkutano wa pamoja wa shirika fulani au kitendo cha jamii.

Ni picha la tukio rasmi la utoaji wa ripoti ya hali ya mahakama na usimamizi wa haki wa mwaka wa kifedha 2021.Tuna ona viongozi wakuu wa serikali pamoja na jaji huku wakiwa wamesimama jukuani huku wakionesha vitabu vya ripoti. Tukioi hili linaonyesha wazi na maendeleo katika mfumo wake inchini Kenya.

Watu wakiwa kwenye foleni wakisubiri huduma ya usajili wa huduma wanaomba namba. Watumishi wa serikali wameketi chini ya hema wakihudumia wananchi kwa kutumia computer .Zoezi hilo linaonekana kufanyika kwa mpangilio mzuri.

Kuna umati mkubwa wa watu walio keti na wengine wamesimama kwenye jukwa la uwanja wa mchezo. Wengine wamevaa ya rangi tofauti kama vile blue ,kijani na nyekundu baadhi yao wanaonekana wakishangalia kwa mkono juu na hivo tu ndoo inaonekana.

Kuna maonyesho ya biashara ya kitaifa ya Nairobi yaani Nairobi International Trade Fair kuna picha ndogo ndogo zinazoonyesha maafisa ya serikali wakizungumza na wanaanchi na kutoa huduma pia kwa neembo ya mahakama ya juu kenya kulia ikimaanisha ushirika wa taasisi.

Vijana a wakipiga selfie kwenye tukio kubwa linaonekana kuwa la mchezo au burudani. Wamevaa mavazi ya rangi tofauti na nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu waliokaa kwenye viti ya uwanja wakiwa wanafurahia tukio Hilo Kwa furaha na mshikamano.

Meza iliyojaa vitabu ndogo ndogo ya rangi ya bluu vitabu zimepangwa juu ya meza zingine zimechakaa ,huenda hivi ni vitambulisho, daftari vya chama au nyaraka za ofisini. Zimeekwa kwa utaratibu na kupangwa kwa hakiki taarifa inaoenekana kama kazi ya usajiri au uhifadhi wa kumbukumbu.

Watu kadhaa wanatembea kwa pamoja barabarani wakiwa wameshika bango linaloamisisha usuluhishi wa migogoro kupitia mfumo mbadala wa haki. Tukio hili linaonyesha kampeni kwa sheria unaolenga kutoa elimu kuhusu njia mbadala za kutatua mgogoro nchini.

Hema ya huduma ya DCI na polisi, vijana wameketi mezani wakitumia kompyuta na karatasi. Viti vya plastiki vya samawati vimepangwa nyuma yao, inaonekana ni sehemu ya huduma za kijamii au usajili wa taarifa.

Hii ni timu ya taifa ya mpira kwa vikapu wa Kenya, wakiwa wamesimama kwa mstari. Wamevaa sare nyeupe zilizooandikwa Kenya, na wako uwanjani, labda kabla ya kuanzia mechi, nyuma yao kuna bendera ya Kenya kwa neno Kenya lililoandikwa kwenye skrini kubwa. Hii ni ishara ya uzalendo wa maandalizi wa mchezo wa kimataifa.

Karibu huduma Kenya hapa ndipo unapata huduma za serikali kwa njia rahisi ni kwa wakati tunakuhumia kwa moyo mkunjufu. Kila siku na huwa unaweza pata document zako vile zinavyo endelea.

Eneo la bomba kubwa la maji linalopita kwenye kijiji au mtaa wa vijijini. Kuna tanki la zege zilizojegwa karibu huenda kwa ajili ya kuifadhi maji. Mazingira yamejaa mimea na nyasi ikionyesha kuwa ni sehemu ya wazi au mashambani.

Watu watatu ofisini. Mwanaume amesimama na kuonyesha kitu kwenye computer huku mwanamke aliyeketi akisikiliza kwa makini. Mwanamke mwengine yuko nyuma karibu na camera . Huenda wanafanya usajili au mahojiano ya kiofisi. Mazingira ni rasmi ya kikazi.

tunaona jaji akiwa anafanya kiapo rasmi mbele ya umma amevaa mavazi ya jaji ameshika bibilia juu akitoa kiapo cha kulitumikia taifa kama haki , ukweli na uadhilifu hii ni ishara ya uwajibikaji katika utumishii wa umma